Mwanaume mweusi akiwa amepiga magoti katikati ya miti miwili ya mapapai. Anatazama moja kwa moja huku akitabasamu. Amevalia fulana ya rangi ya samawati iliyokolea.

Matunda iliyokomaa na mabichi kwenye mti wake ,matunda matatu yanaonekana wazi yamening'inia kutoka kwenye miti, tunda Moja upande wa kushoto limekomaa lakini Bado Lina rangi ya kijani na Lina madoa madogo madogo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa. Mimea mingi inayoonekana kama mboga za majani, inakua kwenye mabomba meupe ya plastiki, yaliyopangwa kwa mistari kadhaa.

Kilimo cha maji, nii njia ya kisasa ya kulima mimea bila kutumia udongo, badala yake mimea hupandwa kwenye maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji. Mbinu hii hutumiwa sana katika maeneo yenye udongo usio na rutuba au yenye uhaba wa ardhi.

Kundi la watu wanaofanya kazi kwenye shamba. Watu kadhaa, watu wengi wao wakiwa wamevaa vazi rasmi za kazi wanafanya kazi shambani. Wanaonekana wakishughulikia mimea.

Wanawake wawili wakichuma majani ya chai kwenye shamba kubwa la chai, mwanamke aliye mbele yuko karibu na chini akionekana akichuma kwa bidii na ana kikapu kando yake ambacho kinaonekana kimejaa majani ya chai, amevalia shati ile yenye milia na kitambaa kichwani chenye ruhuwaza.

Rundo kubwa la vitunguu vidogo, vyekundu, vimepangwa kwa wingi na kwa utaratibu na vinaonekana viko katika hali nzuri.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku weupe wa nyama. Banda linaonekana kuwa refu na pana sana huku kuku wakiwa wametapakaa eneo lote la sakafu. Kuku hao wote wanafanana kwa rangi na ukubwa

Nyumba za kitalu zilizojengwa kwa eneo la kilimo. Nyumba hizi zimetengenezwa kwa muundo wa chuma na kufunikwa kwa plastiki nyeupe au wavu, zikiashiria kilimo cha kisasa au cha bustani.

Kundi kubwa la vifaranga wakiwa wametawanyika kwenye sakafu yenye maranda ndani ya banda la kuku vifaranga hawa wanarangi mbalimbali wengine weusi na wengine manjano.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku weupe, wengi wao wakiwa kuku wa nyama. Kuku hao wametapakaa kwenye sakafu ya banda wakiwa wamekusanyika katika eneo lote.

Shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa safu ndefu na zilizonyooka. Kabichi hizi zinaonekana kuwa zimekomaa na ya rangi kijani kibichi iliyokolea, zikiwa na vichwa vilivyoshikana vizuri.

Mandhari ya kilimo yenye mashamba makubwa. Sehemu ya mbele kabisa ina shamba la mboga zenye majani mabichi, yanayoonekana kustawi vizuri. Nyuma yake kuna shamba lingine lenye mimea ya rangi ya njano, pengine maua au mimea mingine ya kilimo.

Mkulima anachunguza nyanya ambazo hazijaiva ndani ya chafu. Mkulima huyu mwanaume amevaa kofia na suti ya kazi na anaonekana akishikilia nyanya moja kwa mkono wake wa kushoto.

Picha hii inaonyesha shamba kubwa la chai, lenye vichaka vingi vya chai vya rangi ya kijani kibichi. Katikati ya shamba kuna njia ndogo ya udongo inayoonekana kupitia katikati ya mimea ya chai.

Trekta kubwa la kisasa lenye rangi ya kijani kibichi na nyeusi, likifanya kazi shambani. Trekta hili limefungiwa zana za kilimo mbele yake ambayo inaonekana kuwa sehemu tano za kuchimbia au kupandia zikiwa zimepangwa kwa upana.

Mfumo wa umwagiliaji shambani. Maji yanatiririka kwenye mfereji mdogo katikati ya mmea ya mahindi inayoonekana kuchipuka upande mmoja na upande mwingine, maji yananyunyiziwa kupitia mfumo wa bomba au mirija.

Shamba kubwa lilopandwa mimea midogo iliyopangika katika mistari mirefu na ilionyooka. Kila mstari wa mimea unaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliojengwa pembeni.

Bustani au shamba dogo lililoandaliwa kwa kilimo cha kisasa pengine chini ya muundo wa wavu, kuna mistari mirefu ya mimea midogo yenye majani mabichi ambayo inaonekana kuwa na afya.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu ambalo limeandaliwa kwa kilimo shamba hii kuna mistari mirefu ya mabomba meupe ya umwagiliaji wa matone yaliyotandazwa ardhini. Yakielekea upande wa mbali na bomba haya yanaonekana kuwa yamewekwa tayari kwa kupanda mazao au tayari kufanya kazi.

Shamba kubwa lililo limwa ambalo lina onekana kuwa chini ya kilimo cha kisasa. Udongo unaonekana kuwa huru na mistari ya mimea midogo imepandwa kwa mpangilio mzuri. Mifumo ya umwagiliaji wa matone ina onekana wazi.

Shamba kubwa lilolimwa ambapo kuna mfumo wa umwangiliaji unaotumia mipira ya kunyunyizia maji. Maji yanarushwa juu kwa nguvu na kutengeneza chemichemi nyingi zinazoonekana zikinyesha juu ya mimea ya kijani kibichi.

Mfumo wa umwagiliaji shambani, upande wa kushoto kuna shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani kibichi inayoonekana kama mahindi au mazao mengine ya nafaka, karibu na shamba hilo kuna mfereji mrefu uliojaa maji safi pembezoni mwa mfereji huo kuna mabomba au njia ndogo ndogo zilizopinda.

Shamba ndogo lenye mimea michanga likitumia mfumo wa umwangiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na unyevu nyevu na uliotayarishwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Mstari wa mimea midogo yenye majani mabichi unaonekana.

Mfumo wa umwagiliaji shambani . Kifaa cha kunyunyuzia maji ambacho kimeunganishwa na bomba la chuma au plastiki kinatoa maji kwa nguvu na kutengeneza vijito viwili vinavyoruka juu kumwagilia mimea. Kifaa hicho kina rangi ya kahawa na nyeusi na kina sehemu nyekundu.

Shamba lililolimwa likiwa na mimea iliyopandwa katika mitaro iliyonyooka. Udongo una rangi nyekundu kahawia, jambo linaloashiria kuwa udongo huo una madini ya chuma. Kuna njia mbili zinazofanana, zinazopita katikati ya shamba, zikionekana kama kamba au mabomba madogo yanayotumika kwa umwagiliaji au kusaidia mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umepangwa katika mistari. Bomba kuu kadhaa na mabomba mengine madogomadogo yanayotembea kwenye mistari ya udongo. Kwenye sehemu ya chini kuna bomba kuu la kusambaza maji lenye vali nne.

Eneo la kilimo ambapo mimea yenye majani mabichi imepandwa kwa mpangilio, ikionyesha afya na ustawi. Kando ya mimea hiyo, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliojengwa kwa mabomba meusi yenye viungio vya samawati.

Shamba kubwa lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone iliyowekwa. Udongo unaonekana kuwa umelimwa vizuri na kuna mistari miwili mirefu ya mabomba ya kumwagilia maji yanayoenea hadi mbali yakipotelea upeponi.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa shambani. Bomba refu jeupe linapita katikati ya shimo lililochimbwa ardhini likionyesha mchakato wa kusakinikisha mfumo wa maji.

Shamba lililolimwa lenye mimea midogo michanga iliyopandwa kwa mistari. Kati ya mistari ya mimea kuna mfumo wa umwagiliaji unaonekana kunyunyuzia maji.

Shamba kubwa lililolimwa lenye mimea ya kijani kibichi, iliyopandwa katika mistari mirefu iliyonyooka. Katika mistari ya mimea kuna mitaro yenye maji, iliyoonyesha kuwa shamba hili linafanya umwagiliaji wa maji.

Umwagiliaji wa matone ya maji unafanyika kwenye shamba kubwa mchana kweupe na kuna miti ndani ya hio shamba.

Mwanaume amevaa nguo za kijeshi au za uhifadhi. Amepiga magoti chini na anashughulika na mnyama aliyelala chini ambaye anaonekana kuwa Simba. Mwanaume huyo ana miwani nyeusi.

Twiga anaonekana mchangamfu na mwenye furaha. Nyuma ya twiga kuna miti mingi na mnyama mwingine ambaye anaonekana kama twiga mdogo. Eneo hili linaonekana kama bustani ya wanyama au hifadhi ya wanyamapori.